Kundi la watu wazima wenye rika tofauti na jinsia tofauti, ya kike na ya kiume, wakiwa wamekusanyika katika chumba kikubwa, wakimsikiliza mwalimu anaetoa elimu juu ya mambo mbalimbali yawahusuyo watu hao.

Watu wazima wa rika tofau titofauti, na jinsia tofauti tofauti ya kike na kiume, wakiwa katika chumba kikubwa cha darasa wakipokea elimu, inayotolewa na mwalimu aliye simama mbele ya darasa hilo.

Mwanadada akiwa katika chumba kikubwa cha vitabu, vilivyo pangiliwa vizuri ambavyo vinaweza kumsaidia kufanya utambuzi wake, wa kujua ni aina gani ya kitabu anahitaji kwa muda huo.

Vitabu vya shule ya msingi, vikiwa katika mpangilio mzuri. Mpangilio ambao huweza kumsaidia mwanafunzi, kutambua ni aina gani ya kitabu anahitaji kwa muda huu.

Bweni kubwa likiwa limezungukwa na vitanda vingi vya wanafunzi, hii ni kuonesha mazingira ambayo wanafunzi wa shule za sekondari, huweza kupumzika baada ya masomo yao, vitanda hivi vinaonyesha jitihada inayofanywa na serikali katika kuhakikisha elimu bora inazotolewa.

Wanafunzi mbalimbali wa chuo kikuu wa jinsia tofauti ya kike na kiume na rika tofauti tofauti, wakiwa wamekusanyika katika chumba kikubwa cha darasa huku, wakiendelea kumsikiliza mhadhiri wao aliyesimama mbele yao akiendelea kutoa elimu.

Wanafunzi mbalimbali wa rika tofauti na jinsia tofauti ya kike na kiume, waliokusanyika katika ukumbi mkubwa, wakimsikiliza mhadhiri wa chuo chao, akitoa mafunzo huku akiwa amesimama katikati yao.

Wanafunzi mbalimbali, wa rika tofauti na jinsia tofauti, ya kike na kiume, wakiwa katika mazingira mazuri ya chumba kikubwa chenye vitabu vingi, wakiendelea kupata mafunzo kupitia njia ya projekta. Hii ni kuonyesha jitihada zinazofanywa na sekta ya Elimu katika vyuo mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa rika tofautitofauti na jinsia ya kike na kiume, wakiwa na furaha katika picha ya pamoja, ili kuonyesha kumbukumbu itakayoishi milele katika maisha yao, baada ya kumaliza masomo yao ya chuo kikuu.

Watu wazima wa rika tofautitofauti na jinsia tofautitofauti ya kike na kiume, wakiwa wamekusanyika katika chumba kikubwa cha darasa wakiendelea kupokea elimu inayotolewa na mwalimu aliyesimama mbele ya darasa hilo.

Wanafunzi wa rika tofautitofauti wakiwa katika chumba cha darasa wakiendelea kumsikiliza muhadhiri aliyesimama mbele yao, akiendelea kutoa elimu kwa njia ya projekta.

Wanafunzi wa rika tofauti, na jinsia tofauti ya kike na kiume, wakiwa wamekusanyika katika chumba kidogo, wakimsikiliza mwalimu wao ambaye anatoa mafunzo kupitia projekta ambayo iko mbele yao.

Wanafunzi mbalimbali wa rika tofautitofauti wakiwa katika darasa kubwa wakiendelea kupata mafunzo mbalimbali yanayo tolewa kwa njia ya vitendo, wakipata elimu hiyo kutoka kwa mwalimu wao.

Wanafunzi wakike na wakiume wenye rika tofauti, wakiwa wamekusanyika Katika chumba kidogo cha darasa, wakiwa wanapokea elimu inayotolewa katika darasa hilo.

Wanafunzi wa rika tofauti na jinsia tofauti ya kike na kiume, wakiwa wamekusanyika katika chumba kidogo cha darasa, chini ya msimamizi wao aliyevalia koti la kijani, akiendelea kuwapa mafunzo ya namna gani ya kutumia kompyuta mpakato.

Wanafunzi mbalimbali wa rika tofauti wakiwa katika chumba cha darasa, wakiendelea kupata mafunzo kwa vitendo chini ya uangalizi wa muhadhiri wao aliyesimama nyuma akifatilia kwa makini.

Wanafunzi wa rika tofautitofauti na jinsia tofauti ya kike na kiume, wakiwa wamekusanyika katika chumba kidogo cha darasa, wakiendelea kujifunza mafunzo mbalimbali yanayotolewa kwa njia ya vitendo, hii inaonyesha jitihada zinazofanyika katika sekta ya elimu.

Wanafunzi wa rika tofauti tofauti wakiwa wamekusanyika kwenye chumba kidogo cha darasa, wakiendelea kupata mafunzo mbalimbali yanayo tolewa kivitendo.

Wanafunzi wa rika tofautitofauti na jinsia tofautitofauti ya kike na kiume, wakiwa katika chumba kidogo cha darasa wakifanya mafunzo yao kwa vitendo.

Wanafunzi wa rika tofauti na jinsia tofauti ya kike na kiume wakiwa katika chumba kidogo cha darasa, wakiwa pamoja na kompyuta zao mpakato wakiendelea kupata mafunzo kwa njia ya vitendo.

Wanafunzi watatu wa rika tofauti wakiwa katika chumba kidogo cha kujifunzia wakiendelea kupata mafunzo ya namna gani ya kutumia kompyuta ndogo ya mpakato, ili waweze kuleta tija katika jamii wanazotoka.

Wanafunzi wa kiume wa rika tofauti wakiwa wamevalia sare, katika chumba kidogo cha darasa, wakiendelea kupata mafunzo mbalimbali yanayotolewa kwa njia ya vitendo.

Wanafunzi mbalimbali wa rika tofautitofauti wakiwa katika chumba kidogo cha darasa, wakiendelea kujifunza kwa vitendo chini ya uangalizi wa mwalimu wao ambaye amesimama katikati ya darasa hilo.